Mhudumu wa afya aliyevaa koti la kinga, glovu na barakoa anamchoma sindano mtu mmoja pia amevaa mask na saa nyeusi mkononi huku akishikilia kifua chake mbele kuna chupa ya maji.

Wamama wawili, mmoja akiwa amelala juu ya mkeka akiwa tumbo wazi na chini amejitanda kitenge. Mwengine amemshika mwenzake utambi labda wako kwenye harakati za ukunga wakukanda ujauzito.

Chanjo hii ni ya ukambi, matumbutumbu na rubela. Kando yake kuna sindano na pamba. Chanjo hii ni muhimu sana kwa watoto waliokuwa na miezi tisa na hata pia miezi kumi na nane. Ni muhimu sana watoto kupata chanjo.

Wahudumu wa afya walio valia sare, wanapeana chanjo kwa mtoto aliyepakatwa na mama yake. Wengine wanaonekana huko nyuma wakiendelea na shughuli zingine. Mmoja wao alikua anapiga picha.

Mama yupo wodi ametoka kujifungua. Anaonekana amejawa na furaha tele. Yuko na mwanawe wamekuwa wakibarizi. Chumba cha wodi kina kitanda na kikabati kidogo na hata neti pia. Ukuta umepakwa rangi ya samawati.

Duka la vitu asili. Kwenye makabati kumepangwa aina mbalimbali za mafuta na madawa. Kuna picha za kitamaduni kama ya mama wa Kimasai aliyevalia shanga shingoni, mama aliyebeba mtoto wake mgongoni, babu anayeonekana akiweka mikono yake pamoja.

Mfanyakazi wa afya ya kijamii akipima joto la mzee akitumia kipima joto cha mkononi. Mhudumu mwingine anashughulika na vifaa vingine ,eneo la vijijini au kambi lenye nyumba za makaratasi, na pia kuna udongo mwekundu.

Daktari wa meno akiwa amevaa vifaa vya Kinga kama vile barakoa na miwani akitibu mgonjwa. Mtu mwingine labda msaidizi wake amesimama nyuma yao pia amevalia sare za matibabu.

Mtu anapulizia dawa ya kuuwa wadudu au viuwatilifu kwenye mimea shambani. Mkulima huu amevaa mavazi maalum ya kujikinga ikiwemo barakoa, kofia na glavu. Anatumia pampu ya mgongoni kupulizia dawa hiyo kwenye mimea yenye majani mengi.

Mama na mtoto wako hospitalini kupokea chanjo za wana wachanga ili kuwakinga na magonjwa mbalimbali. Nesi anaonekana akipeana dawa hii. Watu watatu huko nyuma wanaendeleaa na shughuli zao.